Mtu wa jinsia ya kiume, aliyevalia nguo nyeupe na pia kofia kwenye uso , anawezakuonekana akinyunyizia dawa ,mitungi ya gesi iliyo karibu naye. Kwa mbali kuna mitungi mingine mingi.

Chupa nyingi za dawa zinaweza kuonekana zimewekelewa juu ya meza. Chupa zile zina maandishi tofauti kama vile yellow fever vaccination . Pia tunaweza liona sindano limeekelewa juu ya meza.

Sanduku lililotumika kuweka na kuhifadhia dawa, linaweza kuonekana kwa karibu. Sanduku lile likiwa na maandishi tofauti kama vile gentle to your system, slow Fe .

Watu kadhaa wa jinsia ya kike, wanaweza kuonekana wakiwa wamekaa chini, huku mmoja wao aliyevalia nguo ya samawati, akijaribu kumpapasa tumbo mwanadada aliyelala chini, akiwa na mimba.

Haya yakiwa ni maeneo ya hospitalini, unaweza mwona daktari wa jinsia ya kiume, aliyevalia koti nyeupe, na pia glavu kwenye mkono, akijaribu kumhudumia mgonjwa wake aliyelala kwenye kiti.

Daktari aliyevalia kofia kwenye kichwa na pia barakoa usoni, anaweza kuonekana akimhudumia mgonjwa wake aliyelazwa mle kitandani. Pia kando yake tunaeza muona daktari mwingine, anajaribu kutumia mashine.

Chupa la dawa la tembe lililo na kifuniko cha kijani, linaweza kuonekana limewekelewa juu ya meza. Chupa lile lina maandishi tofauti kama vile Nature's bounty D3.

Watu kadhaa wa jinsia ya kike wanaweza kuonekana, wamejifunga leso huku wameibeba mitungi ya rangi ya manjano kwenye kichwa. Kwa mbali tunaweza iona miti mirefu ya rangi ya kijani.

Daktari aliyevalia koti nyeupe na pia barakoa usoni, anajaribu kumhudumia mgonjwa wake ambaye amelalia kiti, huku mwenzake akijaribu kumshikia bidhaa anazohitaji.

Watu kadhaa wa jinsia ya kike na kiume, wanaweza kuonekana wakiokota makaratasi, ambayo yametupwa chini kwenye barabara. Kwa mbali, tunaeza ziona majengo pia na miti mirefu.

Muuguzi aliyevaa vazi la manjano na kofia ya usalama anamsaidia mtoto mchanga aliyefunikwa vizuri na kofia nyekundu. Mtoto anashikiliwa na mzazi, huku wahudumu wengine wakiendelea na kazi zao za nidhamu , huku ni mfano wa kampeni za kinga inayofikia jamii kwa upendo na uangalifu.

Chupa mbili za dawa ziko karibu na boksi jeupe liloandikwa maelezo ya chanjo dhiidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Zipo kwa matumizi ya hospitali zikitumika kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa haya. Mpangilio huu unaonyesha umuhimu wa chanjo katika kulinda afya ya jamii.

Kipochi chenye dawa nne tofauti kimewekwa juu ya uso wa rangi wa waridi, kila chupa ina vidonge vya kuongeza vitamin D kwa mwili, rangi na maumbo ya chupa hutofautiana lakini zote zinzaonyesha umuhimu wa afya bora.

Tendo la kinga linaendelea kwa ufanisi. Mtoto ameketi kwenye paja la mzazi wake akipokea chanjo huku wataalam wa afya wakiwa na barakoa na fulana yenye nembo Rubella. Mandhari ya ukuta yenye mabango ya afya na mavazi rasmi ya wahudumu yanadhibitisha kuwa huu ni mpango wa kitaifa au wa kuhakikisha ustawi wa watoto.

Mtumishi wa afya akiwa amevalia sare nyeupe anamhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Mtoto amefunikwa vizuri na anashikiliwa na mzazi huku ukuta wa nyuma ukionyesha maandiko ya elimu ya afya. Dirisha lenye vyuma linadhibitisha usalama wa mahali husika.

Mtaalamu wa afya amevalia mavazi ya usafi na kofia ya upasuaji, akimpatia mtu huduma ya meno kwa umakini. Mtu amelala kwa utulivu, huku akiangaliwa uso kwa miwani maalum, mazingira yakionyesha vifaa vya kisasa na usafi wa hali ya juu. Kielelezo cha huduma bora kwa jamii.

Udongo umetikisika na maji ya tope yanapita katikati, huku mabaki ya mti na mawe yakionekana. Watu juu ya kingo wamesimama kwa makini wakihisi mshangao na taharuki. Hili ni tukio linaloibua maswali kuhusu usalama wa ardhi na nguvu ya majengo ya asili.

Mtu aliyevalia koti jeupe anamsaidia mwingine aliyeketi kwa kumkagua au kumpa huduma ya afya. Wapo nje chini ya kivuli huku miti na mijengo vikionekana nyuma. Hali inaonyesha jitihada za kutoa huduma za afya moja kwa moja kwa watu wa jamii.

Mtu aliyevalia kanzu nyeupe ya kitabibu na kitambulisho cha kazini anashughulikia sanduku kubwa la karatasi akishika pakiti ya kijani kibichi huenda ni kifurushi cha kuhifadhi joto. Pembeni kuna masanduku mengine yenye chapa na alama ya Covax . Maandishi yanesema time and temperature yanasisitiza umihimu wa uhifadhi sahihi wa vifaa hivi.

Kifurushi hiki cha dawa kina chupa linaandikwa brucan pamoja na tembe ya rangi nyekundu. Kila tembe ina asilimia gramu ya unga wa mti wa brunus africana ambao huaminika kusaidia afya ya tezi dume kwa wanaume.

Kifurushi cha dawa kimejaa vipimo vya sampuli za damu kilichohifadhiwa na barafu. Vile kadhaa zinakiohevu chekundu kinahifadhiwa kwa kuangalifu kuhakikisha usahihi wa vipimo. Mandhari haya yanaonyesha hatua makini katika utunzaji wa sampuli za kitayarudi kwa ajili ya kuchunguzi bora.

Maji yamejaa hadi juu ya paa za nyumba ,yakifunika ardhi na majengo kwa kiwango cha kutisha. Mabanda ya bati na miti pembeni yanabebwa na mkondo yakionyesha athari kubwa za mafuriko. Mandhari na vijijini imeathirika kwa kiasi kubwa, ni kilio cha dhiki na wito wa msaada wa dharura.

Majani, mizizi na mimea mikavu vimepangwa kwa uangalifu juu ya kitambaa chenye rangi mbalimbali. Pembeni kuna chupa inayowekwa upande wa kulia. Mandhari inaonyesha mkusanyiko wa tiba za asili au bidhaa za kilimo yenye matumizi ya kiafya na kijamii.

Mtu ameshika paketi kadhaa za pedi za kike zikiwa na rangi ya bluu na waridi. Maandishi yaliyomo yanahamasisha usafi na ulinzi wa afya wa wanawake. Mandhari inaonyesha juhudi za kutolea elimu na msaada wa kiafya kwa jamii.

Huduma ya dharura inaendelea, watu waliovaa sare nyekundu zina mistari ya kutafakari wanafanya kazi kwa haraka na umakini karibu na kitanda cha hospitali. Mgonjwa amelala huku wengine wakijadiliana wakielekeza nguvu zao kwenye uokoaji au uchunguzi.

Wahudumu wawili wa afya wamevaa glavu wakifanya kazi ya meno katika chumba cha kliniki. Kila mmoja amevaa fulana yenye nembo na anashikilia vifaa vya tiba. Kuna sinki na mashine pembeni dalili ya vifaa vya kisasa vinavyotumika kutoa huduma ya afya ya kinywa. Mazingira haya yanaonyesha huduma ya kitaalamu inayolenga kuboresha tabasamu na afya ya jamii.

Mtu wa huduma amesimama akimchoma sindano mtu aliyeketi kwenye kiti. Wakiwa nje karibu na jengo lenye matangazo ukutani. Pembeni kuna pipa la taka la njano na chombo cha bluu. Mazingira haya yanaonyesha kampeni ya afya kwa jamii katika mtaa wa nchi.

Wakaazi wamesimama kwenye ardhi kavu na magumu wakibeba mikokoteni na mitungi ya maji ya manjano. Majengo ya nyuma ni ya muda, yakionyesha hali ngumu. Hii ni taswira ya juhudi za kila siku kutafuta maji, ukweli wa maisha vijijini.

Nguo na mashuka yenye rangi mbalimbali zimepangwa juu ya kitanda chenye foronya au cheredani nyekundu na nyeupe. Wahudumu wawili wamesimama pembeni wakitaratibu ugawanyaji wa vifaa vya utaratibu wanadhani wanaonyesha vitengo vya huduma au hisani ikisisitiza mshikamano na msaada wa kijamii.

Mtu wa huduma aliyevalia koti jeupe na kofia, anapanga bidhaa kwenye boxi. Kila kifurushi kimefungwa kwa plastiki vikiwa na maelezo ya maandiko. Meza ina karatasi kadhaa na ua la machungwa pembeni. Hali inaonyesha uangalifu na utaratibu wa kuandaa vifaa muhimu, huenda kwa usambazaji au ukaguzi.

Mtoto mchanga amelazwa ndani ya mashini ya kumsaidia kupumua akizungukwa na vifaa vya hospitali vya hali ya majuu. Mtu aliyevalia shati yenye muundo anasimama karibu akionekana kujali. Mandhari haya yanadhihirisha huduma za bima zinazotolewa kwa watoto waliozaliwa mapema au wenye changamoto za kiafya.

Mtu aliyevalia mavazi maalum ya kujikinga yupo ndani ya jiko akinyunyuzia dawa kutoka kwenye kifaa maalum. Ana glavu za kijani na barakoa ya kujifunika uso. Ukuta wa jiko umetengenezwa kwa matofali huku rafu za chuma zikiwa na vifaa. Hali hii inaonyesha juhudi za kuhakikisha usafi.

NI mtoto amesimama juu ya mkeka wa bluu akishikilia vyuma vya mazoezi huku watu wawili wakimsaidia pande zote. Ana sare ya rangi ya waridi na vidoti vyeupe. Karibu na miguu yake kuna mpira, ishara ya mazoezi ya mwili.

Wataalam wawili wa afya wakiendelea na huduma ya kitabibu mmoja akiwa amevaa kanzu ya upasuaji, miwani ya kinga, kofia na barakoa akifanya kazi ya uchunguzi au tiba kwenye eneo la uso au mdomo wa mgonjwa.

Wahudumu wawili wakiwa wamevalia mavazi ya njano na kujikinga na glavu nyekundu wanashughlikia mitungi ya kemikali kwa uangalifu, mmoja anashika chupa ya bluu mwingine akifunga kifuniko cha pipa kubwa la kijivu.

Muuguzi aliyevalia fulana ya blue na barakoa anampatia mtu chanjo kwa uangalifu. Mlengwa amejipamba kwa shanga na shuka nyekundu, akionekana mtulivu na tayari kupokea huduma. Katika mandhari ya nyuma, kuna bango lenye ujumbe kutoka mamlaka ya utalii, likionyesha kuwa kampeni hii inaunganisha afya na uhamasishaji wa jamii.

Mazingira yenye maji yanayofurika yamekumbwa na juhudi za binadamu. Watu wawili wanatumia vyombo kuondoa maji kwenye eneo linaloloa huku wakikabiliana na tope na athari za mafuriko. Uwazi ya lango wa kijani nyuma umeonyesha hali halisi ya mtaa ikiongeza uhalisi wa juhudi hizi za dharura.

Chupa yenye kiowevu ya rangi nyekundu imewekwa mbele ikiwa imezungukwa na vikapu vilivyopangwa kwa manyoya na shanga. Beseni jekundu lenye manyoya imewekwa karibu pamoja na vyombo vingine vya jadi.

Muuguzi aliyevaa sare nyeupe ameinamisha uso kwa utulivu, akitoa sindano kwa mtoto anayeketi kwenye paja la mzazi wake. Mstari wa kijani ukutani na bango la elimu ya afya, yanasisitiza umuhimu wa huduma za kinga kwa watoto.

Mtumishi wa mahabara akiwa amevalia vazi la usafi na glavu, amefanya kazi kwa umakini kwenye dawati la majaribio. Viombo vya vipimo kama mirija, chupa na vipmbo vingine vya kisayansi vimepqngwa mbele yake, vikonyesha shughuli za uchambuzi na utafiti wa kitabibu.

Mwanamke anasafisha mikono kwenye kituo cha kunawa chenye kituo cha tanki jeusi iliyoandikwa rotto na osha mikono kila wakati. Mtoto mmoja anatazama kwa karibu huku jengo la nyuma likiwa na rangi ya buluu na kiti cha kijani pembeni. Ni hali ya kuhimiza usafi wa mikono mitaani.

Vifaa vya kutamaduni vilivyopangwa juu ya kitambaa chenye mandhari ya nyekundu na nyeusi zikiwemo pembe za wanyama, vitabu, chupa ndogo zenye unga au maji maji, vioo vidogo na mapambo ya korodani vikionekana kutumika kwa shughuli maalum za kiroho.

Watu watano wamevalia mavazi meupe ya kujikinga wakitembea kwenye shamba lenye mimea ya kijani kibichi. Kila mmoja amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni, wakionekana kuwa kwenye kazi ya kunyunyizia dawa au kudhibiti wadudu.

Mtu mmoja anamiminia maji kwenye chombo cha njano anachoshikilia mwenzake. Wako nje wakiwa karibu na mimea ya kijani, inaonyesha ni mazingira ya kijijini. Msaada huu wa maji unaweza kuwa sehemu za jahudi ya kuboresha maisha ya jamii.

Mtu amelala kwenye kitanda cha uchunguzi akiwa amevalia barakoa na sweta yenye michoro ya pembe tatu. Mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe, anashikilia goti la mguu wa mgonjwa kwa uangalifu, akifanya uchunguzi au mazoezi ya tiba ya mwili.

Mkono ya mtu aliyevalia shati ya hundi nyekundu na nyeusi unapokea sindano kwenye mkono wa juu. Muuguzi au mtoa huduma amevaa glavu na anaonekana akidunga sindano kwa uangalifu. Mandhari ni ya nje ikiashiria huduma ya chanjo inayotolewa katika mazingira ya kijamii au ya kampeni ya afya ya umma.

Mhudumu wa afya amevaa glavu na kushika mkono wa mgonjwa kwa uangalifu mkubwa, mkono wa mgonjwa unaonyesha dalili ya maradhi ya ngozi, huenda ni upele, vidonda au hali ya ngozi inayohitaji uchunguzi wa kitaalamu.

Nzige hawa walikua wanavamia shamba la mahindi. Wakulima wamepanda mahindi haya ili iwape lishe bora na matokeo ya kuweza kuuza pale sokoni. Nzige hawa wanakula mahindi yote bila kubakisha chochote. Wakulima huwa wanatumia mahindi haya kwa lishe bora na kuuza sokoni.

Watu kadhaa wako ndani ya chumba kilichojaa mafaili na masanduku ya vifaa vya kuhifadhi wakihusika na mazungumzo. Mmoja amevaa shati la bluu na anashirikiana na mtu anayeshika mtoto mchanga aliyevalia fulana yenye maandishi bonus .

Mwalimu amesimama mbele ya ubao wa darasa akionyesha pedi ya kike kwa madhumuni ya elimu ya hedhi. Vichoro na maandiko ya mfumo wa uzazi wa mwanamke yamechorwa ubaoni yakionyesha somo kuhusu afya ya uzazi.

Daktari wa meno aliyevalia nguo ya samawati anaonekana kuwa anamulika tochi iliyo na mwanga bluu kwenye mdomo wa mgonjwa huyu, huku amevalia kinga kama vile glovu ili aweze kujikinga yeye na mgonjwa.

Vifaa vya matibabu vimepangwa kwa wingi vikiwa na chupa, pakiti za vidonge na makopo ya dawa. Rangi na maumbo mbalimbali vinaonyesha aina tofauti za tiba. Baadhi vimeandikwa vingine havina lebo vikionyesha mchanganyiko wa dawa za matumizi tofauti.

Watu kadhaa wamesimama chini ya hema jeupe lenye vipande vya bluu, wakishiriki katika tukio la kuhamasisha kuhusu afya ya sikio. Wawili wao wamevalia mashati meupe yenye maandishi ya siku ya usikivu duniani, pamoja na tarehe ya maadimisho.

Chupa ya dawa inaanguka juu ya uso wa mbao, ikiwa imefunguliwa na kifuniko cha dhahabu kikiwa kando, vidonde vyekundu vimesambaa juu ya uso huo, vikionekana kama sampuli aina ya dawa inayokunjwa na kumezwa.

Mandhari inaonyesha mazingira ya makazi yaliyojengwa kwa mchanganyiko wa mbao, mabati na matofali yaliyochakaa. Majengo yanaonekana kuwa katika hali duni, baadhi yakiwa yameharibika ama yameporomoka. Mbele ya makazi yao kuna maji yenye matope ya rangi ya udongo.

Gari jeupe linaonekana limebeba mzigo linayobainika kuwa ni chakula . Watu wamepanga foleni mbele ya askari ili wapewe chakula kwa kuwa hawana chakula. Mitungi ya manjano inaonekana kuwa inapeanwa kwa hawa watu waliopanga foleni.

Mtu aliyevalia koti jeupe anaonekana kuwa mtoa huduma wa afya. Ameketi kando ya mtu mwingine aliyevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu. Mtoa huduma anashika chupa ndogo na sindano kana kwamba anaandaa chanjo au tiba ya matone.

Mwanamke mmoja amesimama chini ya hema. Amevaa aproni jeupe juu ya shati lenye mikono mirefu. Anashika kifaa kwa mikono miwili, labda simu au chombo kingine cha kazi. Wengine wako nyuma wakikaa au wakisimama huku tripod ikionekana nje ya hema.

Mama ameketi na mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Amemfunika kwa blanketi jeupe na kofia nyekundu. Mtoa huduma aliyevalia jezi ya sare na usalama na ngao ya uso amesimama karibu akitoa matibabu au chanjo.

Mhudumu wa afya amesimama upande wa kushoto, akiwa amevalia koti jeupe la kitaalamu na kitambulisho kifuani, akielekeza uangalifu wake kwa mkono wa msichana aliyeketi juu ya meza ya uchunguzi.

Kifaa cha sindano kimejaa chanjo ya magonjwa matatu, surua, matumbwitumbwi na rubella kikiwa karibu na pedi ya kutakasa na kipande cha pamba kwa ajili ya kufuata eneo la sindano. Maandalizi yanaonyesha taratibu za afya ya kinga.

Wauguzi wawili wamesimama kwenye chumba cha watoto wachanga, wakihudumia watoto waliowekwa kwenye mashine maalum. Vifaa vya kisasa vimepangwa vizuri vikionyesha utunzaji wa hali ya juu. Kuta zimepambwa na mabango ya elimu ya afya. Hii inaonyesha mazingira salama ya huduma bora kwa watoto wanaohitaji uangalifu kwa karibu.

Darasa la wanafunzi limejaa mwangaza wa asili kutoka madirisha makubwa. Huku walimu wakisimama mbele wakishirikiana na wanafunzi walioketi kwenye madawati wakinyanyua vitabu au karatasi mikononi mwao.

Mtoa huduma wa afya aliyevalia sare nyeupe yenye mistari ya buluu ameketi akimshika mkono mwanamke aliyevalia gauni jeupe lenye maua ya rangi ya machungwa na manjano. Mandhari ya nyuma yanaonekana ukuta wa vigae pamoja na vifaa vya vitabu vinavyoashiria kuwa tukio hili liko katika kituo cha afya.

Kwenye chumba hiki, daktari wa meno anamhudumia mgonjwa wake huku akipata usaidizi wa muuguzi. Wote wawili wamevalia glovu na barakoa ili kujikinga, taa ina wamulikia njia ili waweze kumhudumia mgonjwa vyema.

Chupa ndogo za glasi zimejaa unga wa rangi ya hudhurungi hafifu. Kila chupa imefungwa kwa kifuniko cha fedha kinachong'aa. Zimepangwa juu ya uso kwa mpangilio usio rasmi. Baadhi zikiwa zimelala na nyingine zimesimama.

Watoto wanne waliozaliwa wanaonekana wamewekwa kwenye vitanda vya watoto wachanga huku wauguzi wanakuja wakiangalia hali yao vile inavyoendelea huku wamevalia kinga kama vile glavu ili kuwatunza watoto hao vyema.

Katika hospitali ya Ahero kumejaa mafuriko ya maji kweli kweli. Mvua imenyesha na kujaza kotekote hadi watu hawawezi kutembea. Unapoangalia vizuri utaona maji yamejaa na ni maji chafu sana.

Wanaume wawili wanazungumza wakiwa nje ya vyoo. Mmoja amevalia koti na kofia. Katika mfereji, inasemekana kuwa wanafaa kuosha mikono yao hapo ili kujikinga na maradhi yanayoleta magonjwa.

Watu wawili waliovaa mavazi ya kitabibu na glavu wanafanya utaratibu wa matibabu ya meno kwa mgonjwa aliyevalia bib ya kanga ya rangi ya waridi. Mmoja amevaa koti jeupe na barakoa huku mwingine akiwa na sare ya buluu.

Mtoto mchanga amelazwa kwenye la waridi huku akishikiliwa kwa upole na mtu mzima aliyevalia koti jeusi na suruali ya buluu. Mtu wahudumu wa afya aliyevalia mavazi rasmi hospitali na barakoa anamwangalia mtoto kwa umakini akiashiria huduma ya uchunguzi au tiba.

Mtu anachanjwa kwenye mkono wa juu huku mtoa huduma wa afya akibonyeza pamba mahali pa sindano. Watu kadhaa wamesimama nyuma wakitazama chanjo inavyo fanyika hadharani kwa lengo la kuhamasisha afya ya jamii.

Kifurushi cha dawa kimewekwa mezani kikiwa na vidonge vya rangi ya manjano, vilivyopangwa ndani ya karatasi ya plastiki ya wazi. Kifurushi kina maandishi yanayoonyesha kuwa dawa ni ya aina yenye kiwango cha miligramu mia tano.

Watoto wanachota maji kutoka mifereji. Mazingira haya ni duni sana. Kunao mvulana ameinama amechuchumaa, huku ameweka mkono karibu na mtungi wanaochotea maji, huku pia naye msichana amechuchumaa akichota maji kutoka mfereji.

Mikono imefunikwa na povu jingi la sabuni, ishara ya usafi wa kina unaofanyika, povu linaonekana kuenea vizuri, likiwa na maputo madogo yanayong'aa chini ya mwanga, harakati ya kuosha mikono huonyesha uzingatiaji wa afya bora na kinga dhidi ya vijidudu.

Watu kadhaa wanatembea kupitia eneo lililofurika maji, huku maji yakifika hadi magoti yao. Mtu aliye mbele upande wa kushoto amevaa shati la kijani, suruali za beji, koti jeusi na kofia nyekundu. Upande wa kulia mtu mwingine amevaa hoodie ya waridi yenye mchoro wa uso wenye tabasamu

Kinachobeba chanjo ya homa ya manjano kimeshikwa kwa uangalifu na mkono uliovaa glavu ya kijani. Sindano yenye kofia ya njano imewekwa karibu ikiashiria maandalizi ya utoaji wa kinga dhidi ya ugonjwa ya virusi unaoenezwa na mbu.

Mama mmoja amesimama akishika kipaza sauti mbele ya majengo ya mawe yenye paa za bati. Mandhari yanaonyesha kijiji au eneo la mtaa mdogo wa mashinani. Mazingira haya yanaakisi juhudi za kuhamisha wananchi pengine kuhusu afya au taarifa za jamii.

Mama amekaa pembeni ya meza kubwa ,amejifunga kanga yenye rangi angavu na anaonekana mchangamfu ,meza imejaa mitungi ya ajabu yenye unga wa rangi tofauti ,labda wa kutengeneza dawa au chakula cha tamu, kati ya vitu vyote napenda mihogo.

Kisanduku chenye maandishi kinaonyesha dawa ya kinga inayolenga kuzuia magonjwa ya surua ,matumbutumbwi na rubela kwa watoto walio na umri wa kuanzia miezi kumi na mbili. Ndani ya kisanduku ndicho kuna chupa ndogo ya dawa kavu pamoja na sindano yenye kimiminika cha kuchanganya.

Chupa tano za dawa ziko juu ya sinia. Kila moja ikiwa na maandiko yanaonyesha aina tofauti za dawa. Lifampini ina vidonge vyekundu, nyingine zina vidonge nyeupe. Vifurushi vimefunguliwa vikionyesha matumizi au maandilizi ya matibabu.

Mkono wenye glavu unashika chupa ya chanjo ya MMR na sindano inayojazwa dawa kutoka kwenye chupa. Chanjo hii inalenga magonjwa ya surua, matumbuitumbui, na rubella. Mandhari ya nyuma ni ya kijivu ikisisitiza vifaa vya tiba vinavyoonekana.

Mzee huyu anaonekana kuwa anasoma poster lililobandikwa katika miti miwili huku ameshika fimbo katika mkono mmoja na amevalia kofia nyekundu . Poster hili ni la daktari anasema kuwa ana dawa za mapenzi na nguvu za kiume.